Wanafunzi wanawake na wanaume wa elimu ya watu wazima, wakiwa ndani ya chumba maalumu. Huku wakiendelea na shughuli za kupata mafunzo kwa kutumia madaftari na vitabu mbalimbali vilivyoko juu ya meza.

Mwanadada moja alievalia siketi nyeusi na shati kubwa lenye rangi ya samawati, mkononi mwake akiwa amebeba kikapu kidogo, akiwa ndani ya duka maalumu linalouza vitabu, huku akiendelea na shuhuli za kutazama vitabu mbalimbali.

Viwanja vya shule ya msingi vikiwa vimepambwa vizuri kwa bustani ya majani yenye rangi ya kijani, huku miti mirefu kwa mifupi ikiwa umezunguka shule hiyo.

Viti vingi vya plastiki na meza za mbao vikiwa vimepangwa vizuri ndani ya darasa linalotoa elimu ya shule ya msingi, huku ubao mweupe na mweusi ukiwa mbele ya darasa hilo.

Mwanamume mmoja mkufunzi wa chuo kikuu, akiwa amesimama mbele ya darasa kubwa lililosheheni wanafunzi wengi, wa kike na wa kiume, walioketi kwenye viti, huku wakimsikiliza mkufunzi huyo kwa makini.

Wanachuo wanaume wawili na wanawake wanne, wakiwa ndani ya viwanja vya chuo huku wakipata mafunzo kwa kutumia kompyuta ya mpakato, wameshika madaftari mikononi mwao wakiendelea kuongea.

Mwanamke mmoja mkufunzi wa chuo kikuu akiwa amesimama mbele ya darasa, huku wanafunzi wengine wakiwa wameketi kwenye viti na kumsikiliza mkufunzi huyo kwa makini.

Wanafunzi wawili wa chuo kinachotoa masomo ya ufundi wakiwa ndani ya darasa, huku wakiendelea na shughuli za kupata mafunzo hayo kwa kutumia vifaa vya umeme vilivyopo juu ya meza.

Wanafunzi wa wiwili wa chuo kinachotoa mafunzo maalumu ya ufundi wakiwa ndani ya darasa huku akiendelea kupokea mafunzo kwa kutumia vifaa maalumu vilivyoko juu ya meza.

Mwanadada mmoja aliyevalia koti lenye rangi ya zambarau akiwa ndani ya chuo maalumu kinachotoa mafunzo ya ufundi huku akiendelea na shughuli za kupata mafunzo hayo kwa kutumia vifaa mbalimbali vilivyoko juu ya meza.